Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe akimhudumia mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha hospitali ya meno. Daktari anatumia kifaa cha matibabu kwenye mdomo wa mgonjwa ambaye amefunikwa kwa shuka jeupe. Mazingira yana ashiria chumba cha tiba ya meno kilicho na vifaa vinavyo tumika hospitalini.